Dawa ya mifugo inayotumika kulinda maungo ya mifupa ya wanyama wa nyumbani wakiwemo paka na mbwa, imefungashwa vizuri kwenye kifungashio chenye rangi nyeupe pamoja na nyekundu.

Dawa inayotumika kuua wadudu wanaowaathiri wanyama iitwayo Pet-D iko ndani ya kifungashio chenye rangi ya bluu pamoja na ya njano.

Kifungashio kilichobeba dawa ya mifugo waliochorwa katika kifungashio hicho, ili kuboresha afya yao. Kifungashio hicho kina rangi ya bluu pamoja na rangi ya kijani na maandishi ya jina lake.

Chupa pamoja na kifungashio vyenye dawa kwa ajili ya kuongeza mazalisho ya shambani, zikiwa na maandishi pamoja na rangi nyekundu na nyeupe, zinazowakilisha dawa hiyo.

Duka linalouza dawa za mifugo pamoja na pembejeo za kilimo, likiwa lipo katika sehemu ya maonyesho, wakiwa wanafanya maonyesho ya dawa hizo kwa ajili ya kuzingatia kilimo.

Wakulima baada ya kuvuna mazao aina a mahindi na kuyamwaga kwenye ardhi kavu. Ili wanao safirisha kupeleka sokoni waweze kuyakusanya vizuri wapeleke sokoni wauze na wajipatie kipato.

Mazao aina ya vitunguu maji, yakiwa yamevunwa kutoka katika shamba kubwa. Tayari kwa ajili ya kufungashwa kwenye vyombo maalumu na kusafirishwa, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wamekusanya mazao aina ya pilipili hoho, zikiwa zimesitawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi, tayari zimefungashwa kwenye vikapu, ili vipelekwe sokoni na kuuzwa wajipatie kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume amechuchumaa katikati ya shamba kubwa akiwa ameshikilia zao aina ya tikiti maji lililokatwa vizuri, tayari kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima baada ya kuvuna zao aina ya viazi vitamu na kuvipanga sehemu maalumu ili viweze kusafirishwa na kupelekwa sokoni. Viweze kuuzwa na mkulima na ajipatie kipato.

Mazao aina ya viazi mviringo yamekusanywa na kuwekwa katika eneo moja baada ya kuvunwa, ili wakulima wayakusanye mazao haya na kuyapeleka sokoni waweze kuuza na kujipatia kipato.

Katika shamba kubwa wakulima wanavuna mazao aina ya vitunguu maji vilivyostawi vizuri katika eneo la shamba na kuvikusanya ili kupeleka sokoni wauze na kujipatia kipato.

Kilimo cha kisasa cha mazao ya biashara, kikiwa kimelimwa vizuri na kuzungushiwa uzio wa mbao, ambao unalinda sehemu hiyo isishambuliwe na wanyama.

Kilimo cha kisasa cha kulima kwa kutumia mashine zilizoewekwa ndani ya shamba kubwa lenye mimea iliyostawi vizuri ya rangi ya kijani kibichi.

Kilimo cha kisasa cha kulima kwa kutumia mashine zilizotengenezwa kwa teknolojia ya hali ya juu, ikiwa inapita katikati ya shamba la kisasa lenye mimea mirefu ya kijani kibichi.

Bwana shamba akiwa anamwagilia mimea, iliyopandwa katika ardhi mimea hii baadaye hukuwa na kutengeneza pori litakalochangia katika kuboresha mazingira ya binadamu.

Wafanyakazi wakiwa kiwandani wanapanga maparachichi yaliyokomaa kwenye maboksi tayari kwa ajili ya kusafishwa. Wameva na kujikinga ili kuhakikisha usafi na ubora wa matunda haya.

Kilimo cha kisasa cha kuzalisha mazao aina ya nyanya, kikiwa kinaendelea kwa ustadi kwenye shamba kubwa kwa ajili ya kuzalisha mazao mengi yatakayopelekwa viwandani kama malighafi.

Ndani ya banda la kisasa, wafugaji wa kuku wameweka kuku hawa ndani, wakiwa na vyombo vyao vya chakula. Kuku hawa hutumika kama malighafi za viwandani kwa ajili ya kuchakatwa.

Mfumo wa umwagiliaji wa kutumia mabomba ya kisasa likiwa limekatisha katikati ya shamba, refu na lenye mipira inayomwaga maji katika eneo lote la shamba.

Mfumo wa umwagiliaji wa kutumia mabomba ukiendelea katika eneo la ardhi kavu iliyo na miche michache, inayotegemea maji kutoka katika mfumo huo ili yaweze kustawi.

Kilimo cha kisasa cha umwagiliaji kikiwa kinaendelea katika eneo la shamba, huku mabomba ya maji yakiwa yamewekwa ardhini ili kusambaza maji kila sehemu.

Eneo la tambarare lenye uoto mkubwa wa asili wa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mlima mrefu wenye theluji nyeupe inayotiririka. Ukikamilisha uzuri wa mazingira katika uso wa dunia.

Eneo la wazi la tambarare, lenye mchanganyiko wa pori pamoja na mji, huku simba mpole akiwa amepumzika kwenye nyasi kavu, na akiangalia kwa mbali taswira ya mji.

Eneo la tambarare lenye milima mirefu kwa mbali, likiwa limezungukwa na nyasi kavu zilizoota pembezoni mwa barabara iliyonyooka na yenye vumbi, huku anga kubwa la bluu likitamalaki katika eneo hili.

Kilimo cha mbegu, kinaendelea kwa ustadi kupitia vyunga vidogo vilivyo pandwa mbegu hizo. Kwa uzoefu mkubwa ili viweze kuhamishwa na kupelekwa shambani na kutoa mazao mengi.

Eneo kubwa la shamba lenye miche mifupi iliyoota kwa ustadi katika ardhi yenye rutuba, tayari kwa ajili ya kuzalisha mbegu bora zitakazotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao.

Ndani ya duka kubwa linalojishuhulisha na uuzaji wa mbegu za nafaka ya kilimo kama vile: mchele, mtama, kunde na maharage, vikiwa vimepangwa vizuri ndani ya duka kwa ajili ya kuuzwa.

Katika eneo la kufugia wanyama wa kufugwa kama vile mbwa, wamehifadhiwa vizuri kwenye mabanda yaliyozungushiwa uzio wa wavu. Huku wataalamu ya afya ya wanyama wakiwa katika eneo hili kwa ajili ya kuangalia afya zao.